Hapa nikitazama naona kama hapa ni pahali watu wanatupa takataka.

Hapa natazama naona kama kuna mtu mmoja ambaye amesimama akiwa amebeba kitu mkononi. Ukitazama huko nyuma naona kama kuna magari mingi, nikitazama tena wote naona watu ambao wameketi na huku mbele tena kuna miti ambazo zimepandwa.

Hapa nikitazama kuna watu wengi ambao wamesimama. Naumuona mwingine naona akiwa amejichora. Naona akona kitu cha kupuliza. Naona kama wakona furaha.

Hapa nikitazama naona kama kuna wasichana wanne ambao wanacheza na wamevaa jezi ambayo imeandikwa Kenya. Naona mmoja ambaye amesimama amebeba mpira mkononi.

Hapa nikitazama naona mwanamke mmoja ambaye anatoa hotuba. Na nikimwangalia sura amerembeka sana. Na kwa majina yake naona kama imeandikwa, Miss Hellen Rafaela Namisi.

Hapa ni barabara ukitazama unaona kuna watu ambao wamevaa sare ambayo imeandikwa Volunteer . Wote wamevaa sare ambayo inafanana lakini kuwa wengine ambao ni sare ya nyeupe. Nikiwatazama naona tena kuna wengine wamekaa huko juu ya gari.

Watu wamejaa pomoni wamevaa sare inayofanana wengine hupiga kelele na kuna wengine wako na vilemba. Kuna wenye wamebeba bendera wengine kubeba billboard .

Hapa kuna ujenzi, kuna tingatinga unaokota mchanga na kuimwaga mahali pengine. Kuna vitu zingine, tofauti tofauti za kutengenezwa. Kuna ghorofa unaojengwa na tinga liko kwa kala .

Kuna kazi huendelea kwenye ofisi, kuna wenye wamesimama kuna wenye wanaozungumza . Kuna wenye wanatumia kitarakilishi kupitisha mawasiliano, kuna mwenye ni kama anamfunza mwenzake , kuna mwenye amejishikilia.

Hapa nikitazama naona ni kama hawa wako kwenye mechi. Ukiangalia pale mbele naona mtu mwingine amesimama nikiangalia huku naona kuna mtu mwingine ameanguka na nikiangalia huku naona kama watu wengine wameketi na kuna ufa pia.

Hapa nikitazama naona kwamba kuna wachezaji wasichana ambao wamevaa sare ambayo ni samawati. Nikitazama naona kwamba wanajitayarisha ili waende wacheze. Kuna wenye ambao wamepanga na kuna wale ambao hawajapanga. Kuna mashabiki ambao wamekuja huku kutazama vile wanacheza.

Hapa nikikazama naona kama kuna wachezaji ambao wanacheza katika uwanja. Kuna wenye wanatazama na kuna mwingine ambaye ameanguka chini na kuna mwingine akona mpira na kuna mwingine ambayo ni bum bum .

Hapa kuna mashabiki wa timu ya Kenya, kweli ni wengi. Wamekaa wengine wakisimama wanapiga kelele na kusherehekea, wengine wamebeba bendera ya Kenya, chini wengine wamebeba bendera ya Kenya kati na wengine kubeba juu.

Hawa wanacheza mpira yao ya kandanda. Naona wawili wakikimbilia mpira, lakini mpira iko katikati yao. Pale kuna watu wengine wanaosubirisubiri ili wapate mpira ili waweze kuupokea mpira waendelee nayo kucheza.

Hapa hawa watu wamekaa chini, kuna wengine wanapiga gumzo wala wengine wameketi tu. Kuna wengine wanatazama huko wale wengine wanacheka cheka. Ila kuna wengine wanasikiza gumzo, na kuna wengine wamechelewa.

Hapa nikitazama naona kama wagu wanacheza mpira. Mwingine ameeka mpira kwenye kichwa chake na kuna wenye wanatazama pia. Wamekalia hapo juu na wengine pia wanatazama wakikaa kwenye kiti.

Hapa kuna wafuasi wa bandari fc wamevaa sare ya Bandari, amebeba bana ya bandari. Mwingine anafurahia kama wameibuka ushindi ya Leo.

Hapa nikitazama inakaa watu wanatazama mechi na hawa wenye walikuwa wanatazama mechi inakaa timu yao imeshinda na nikiangalia kuna mdada mmoja amevaa miwani na amejifunga kutumia bendera ya Kenya naona amejawa na furaha teletele.

Hapa nikitazama naona watu wanne ambao wamesimama. Kuna watu wawili ambao wamevaa kofia nyeupe ambao wanasalimiana, na kuna watu wawili ambao wamevaa suti nyeupe ti. Huku upande mwingine naona mtu moja aliyevaa kofia na suti nyeusi.

Hapa nikitazama naona kama watu wako kiwanjani. Hawa watu naona kama kuna wawili ambao wanaendea mpira. Hii mpira ambayo wanaoendea iko upeponi. Pia nikiona huko naona kama kuna watazamaji ambao wengine wamekaa, wengine wame wamesimama wakitazama mechi ambayo inayoendelea mbele.

Hapa nikitazama naona kama wachezaji wanatokea uwanjani na huko mbele naona kama wanashabiki wanashangilia. Inakaa hawa wachezaji wameshinda hii mechi na hapo pia naona viti vimepakwa rangi na hapo naona kama kitu kingine imepakwa rangi ya nyeupe.

Hii picha huonyesha washindi, kweli wanasherekea kwa kupiga nduru. Wamebeba kikombe wanaopata kama washindi juu. Wanashangilia na kuvaa sare moja nyeupe juu na kuandikwa. Kundi wanashangilia kwa furaha.

Hapa kuna uono wa kiongozi mmoja wa Kenya anayekula kiapo. Kuna bendera wa Kenya mbili kuonyesha ni kiongozi kweli wa Kenya. Amesimama na kuongea kwa kusema mambo zake kitaratibu katika uono unaonyesha si jambo lake.

Hapa nikitazama naona kama watu wako maandamano na kwenye hii maandanano watu wengi naona kama ni madaktari ambao wanaandamana ili wapate haki zao kwa sababu wameshafanya kazi yao.

Hapa nikitazama naona kama watu wako kwa maandamano. Kuna mtu mmoja ambaye amebeba calendar ambayo imeandikwa Raila Kalonzo 2017. Hapo kando yake naona kama kuna kibanda. Mbele yake kuna jumba kubwa na nyuma yake kuna miti yenye imekauka na watu wengi ambao wanakimbia.

Hapa nikitazama, naona kama walikuwa wanataka kujenga jumba, na kwa bahati mbaya mvua ilinyesha na maji ika lewa juu ya jumba. Nikitazama huko nyuma, naona mtu mwenye pikipiki akiwa amepanda pikipiki lake, na nguo zingine zimeanikwa huko nyuma.

Picha hii kuna wachezaji wanaojitayarisha ili waende wacheze michezo yao. Hao wachezaji wako kumi kwa namba . Wao kumi wachezaji, wamevaa shati nyeusi pia suruali nyeusi na pia naona zimeandikwa Kenya.

Hapa nikitazama naona wachezaji ambao wanacheza na kuna mchira mbele yao na hawa wachezaji wa upande mwingine wengine meza sare zenye rangi ya nyekundu na wengine wamevaa sare zenye rangi ya nyeusi. Na huko nyuma naona kama inaandikwa police station na pale mbele pia naona signs ambayo.